Bao cha afya viwango vya kubadilisha fedha kutoka kampuni ya Orientation Forex Bureau kinaonyesha tarehee ya utuma na saa. Kuna orodha za bendera, za nje pamoja na sarafu zao na kwa kila mmoja kuna viwango vya kununua au kuuza kwa fedha tofauti. Viwango hivi vinaonyesha thamani ya sarafu hizo dhidi ya shilingi ya Kenya.

Sehemu ya maonyesho ya magari yenye mwangaza ya kutosha na sakafu ya vigae. Magari aina mbali mbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye madirisha makubwa ya vioo. Yanaonesha mwanga wa asili.

Gurudumu la gari lina rimu ambayo imeundwa kwa. Ina mvuto wa kipekee wa kidisaini, huenda ni rimu ya alloy yenye mistari ya kuvutia. Tairi linaloonekana kuwa katika hali nzuri bila dalili ya kuchakaa likiwa limekaa imara juu ya lami

Gari aina ya van likiwa limeegeshwa katika eneo la kisasa la maegesho lenye majengo ya biashara na taa za barabarani. Gari hilo linamwonekana safi na magurudumu makubwa likiwa limebambwa na mandari ya jiji linalo onekana kuwa na muundo wa kisasa.

Soko hili watu wanashughulika kununua au kuuza nguo. Kuna meza imepangwa nguo nyingi na watu kadhaa wamesimama karibu na mmoja amevaa kofia nyekundu na fulana ya kijivu mwingine amevaa shati jekundu.

Magari ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio nzuri katika eneo la maegesho labda nje ya jengo au kwenye kiwanja cha biashara. Magari inaonyesha utulivu na usafi.

Gari la kifaahari rangi ya pete. Imeengeshwa kwenye eneo la wazi lenye majani , mahadhari ni ya asili likiwa na miti mingi na magari mengine pia yameengeshwa karibu . Hali ya hewa inaonekana kuwa mzuri kuna jua na anga ni safi.

Gari hili la Toyota Landcruiser Prado la rangi nyeusi likiwa na mwonekano wa kisasa na wa kuvutia limeegeshwa kwenye sehemu yenye nyasi na lina nambari ya usajili KDA. Madirisha yake imewekwa tinti ya giza kwa faragha ana urembo huku likiwa na vipande vya kromu vinavyoongeza sehemu ya nyuma.

Duka la viatu la mitaani lenye viatu vingi vinavyopachikwa kwa njia ya kuonyesha bidhaa kwa wateja. Viatu vinaonekana kuwa ya mchezo na vya kila siku ikiwa katika rangi na aina mbalimbali. Hali ya duka inaonekana kuwa raisi na ya kawaida ikionyesha mazingira ya biashara ndogo ndogo ya mitaani.

Meza iliyojaa matunda aina mbali mbali kama ndizi, machungwa, mapaipai, mananasi na viazi yaliyo pamgwa kwa mpangilio mzuri kwenye .asanduku ya plastiki na mbao. Ndizi zimefungwa kwa mkunga na kuning'inizwa juu ya meza, jambo linalovutia macho ya wanunuzi.

Rafu ya mbao iliyopangwa kwa ustadi ikiwa na safu kadhaa ya viatu vya michezo vya rangi na mitindo tofauti. Viatu hivyo vinavyoonekana kuwa vya jamba mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio safi unaovutia na vinavyoonyesha mbali mbali kama vile viatu vya kukimbia, kutembea au vya mitindo.

Ndizi za kupika zilizojaa kwenye vyombo viwili vya plastiki zimepangwa kwa uangalifu zikiwa tayari kuuzwa, ambazo hupikwa kwa kukaanga, kuchemsha au kuchomwa. Ndizi zimewekwa sakafuni, huenda kwenye soko la kienyeji au eneo la biashara la mda. Kando ya ndizi kuna mboga zingine kama viazi, muhogo na majani ya mboga, ishara ya bidhaa mbalimbali zinazopatikana sokoni.

Bidhaa za chakula hasa za kilimo zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Viazi vimewekwa kwenye ndoo nyeupe na njano zikiwa safi na tayari kwa mauzo. Karoti zimepangwa juu ya meza ya rangi ya zambarau na baadhi zimechanganyika na pilipili za kijani ikiaashiria utofauti wa mazao yanayopatikana kwa mteja mmoja.

Gari ya rangi ya reda likiwa limeegeshwa kwenye eneo la changarao likiwa katika hali nzuri na tayari kwa matumizi magurudumu yake nyeusi yenye madoido ya tahabu yanatoka muonekano wa kisasa huku mandhari ya mamiti na anga ya buluu likifanya picha liwe la kufutia.

Gari ya rangi nyeupe ikiwa katika hali nzuri na imeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye Rami ,upande wa nyuma likiwa na nambari ya usajili za Kenya, mazingira yanazungukwa na miti na majengo kwa umbali, hali ya anga ikiwa safi yenye mawingu machache ikionyesha utulivu wa mazingira hayo, gari lina madirisha makubwa ya kioo yanayotoa muonekano mzuri wa ndani.

Soko lenye shughuli nyingi labda la kimasai au lingine la ufundi nchini kenya. Eneo wazi lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mwanamke ameketi chini akionekana kuuza bidhaa mbali mbali ikiwemo shanga na vitu vingine vya ufundi. Kuna mkusanyiko mkubwa wa bidhaa zilizopangwa wima na kwenye meza.

Soko lenye shighuli nyingi ambapo kuna vifaa mbalimbali zinazo uzwa, upande wa kushoto wa picha kuna mboga mboga na matunda yaliyo pangwa kwa kwenye vikabu na meza, ikiwemo maganda ya ndizi, matango na labda viazi.

Duka la wazi linalo uza viatu vya ngozi hasa zadali ambavyo vinaonekana kuwa vimetengenezwa kwa mikono na kupambwa kwa shanga. Zadali hizi zimetandikwa na kuonyeshwa kwa wingi kwenye meza la kuuza viatu.

Jedwali la viungo vya kubadilishana fedha za kigeni. Likionesha viwango vya kununua na vya kuuza kwa sarafu mbali mbali dhidi ya Kenya. Kwani kiwango cha (dollar) marekani kimetajwa.

Kwenye maandhari ya kifahari gari hili aina ya land cruise toyota likiwa limeegeshwa juu ya sokoto. Gari hili lina usajilishaji wa KDK.

Sehemu ya biashara ndogo kando ya barabara, pengine nchini Kenya kutokana na maandishi ya m-pesa inayoonekana, huduma ya kifedha nchini Kenya. Kuna jokovu kubwa la glasi lenye milango miwili lililojaa vinywaji mbali mbali na bidhaa nyingine. Inaonekana kuwa la biashara na linaweza kutumika kuuza vinywaji baridi. Mihogo, viazi vikuu vinaonekana pia.

Trela refu lenye uwezo kubeba magari mingi kwa wakati moja, likiwa limepakwa rangi ya blue au samawati, magurudumu mengi kuiwezesha kufanya kazi hilo na limebeba magari zaidi ya tatu.

Jengo refu la kaluka ikiwa na nambari ya simu. Magari yameegeshwa mbele ya jengo hili, mengi yakiwa Toyota Land Cruiser, Prado pamoja na Mercedes-Benz nyeusi na gari jekundu linaloonekana kuwa Honda. Magari yaliyowekeswa kwenye eneo lenye charangua au kokoto. Mazingira ikiwa ni ile ya mjini unaonyesha.

Hili ni tangazo la bima ya pikipiki kutoka kampuni ya Anziano Insurance Agency. Inaonyesha picha ya pikipiki na kofia ya usalama.

Duka dogo la reja reja lenye milango ya buluu na madirisha likiwa na ishara zinazosomeka Money general shop, mango tomato dairy milk bar , mbele ya duka mwanaume mmoja amesimama mlangoni ya jengo.

Mustakabadhi ya kukiri usajili ya kielectroniki kutoka mamlaka ya mapato ya Kenya inayotoa taarifa za mlipa Kodi mwombaji, maelekezo ya anwani majibu ya Kodi.

Tangazi linalouliza unajua inaweza kuthibithi cheti chako cha bima inaelekeza watumiaji kupika *352# Ili kufanya hivyo, pia linaelekeza hatua ya kufuata kuingiza nambari ya usajili ya gari, nambari ya cheti na nambari ya gari kwa cheti imeeleza nambari ya mawasiliano na barua pepe, picha pia inaonyesha mwanaume akiwa anaendesha gari lake.

Noti za fedha za Kenya. Kuna ya shilingi elfu moja na shilingi hamsini, zikishikiliwa na mkono. Hizi ni sehemu za sarafu za Kenya.

Kibanda chenye bidhaa mbali mbali nje. Kuna bango la kijani linalosomeka Mpesa juu ya mlango. Chini yake upande wa kushoto, kuna mrundiko wa kireti nyekundu na chupa za vinywaji. Upande wa kulia kuna rundo kubwa la vifunganisho la bidhaa huende nepi ama bidhaa nyingine za nyumba zilizofungwa kwenye godoro la mbao. Pia kuna vifuniko vikubwa vya manjano vinavyopangwa na bidhaa hizo hizo.

Ni gari aina ya (Subaru Forester). Linaonekana kuwa la mwaka 2022 au karibu na hapo . Lina rangi ya kifedha na paa ya kubebea mzigo . Limeengeshwa enje ya eneo ya nyasi na mti nyuma yake . Linaonekana kuwa ni gari linalo tumika vizuri kwa safiri za kila siku na pia linasifika kwa uwezo wa barabara na nje ya barabara kutokana na mfumo wake.

Duka la zawadi au soko la bidhaa za sanaa na ufundi, hasa zile zinazohusishwa na wanyama pori na utamaduni wa Kenya, kama vile twiga, tembo simba na wanyama wengine wa porini zilizotengenezwa na mbao au nyenzo nyingine. Pia kuna ngao ndogo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Kuna baadhi zilizopangwa kwa wingi zikiwemo sanamu ya wanyama ya vinyago.

Hii ni gari aina ya zuzuki Alto . Ni gari ndogo na maarufu asaa kwa matumizi ya chini kutokana na ukubwa wake na ufanisi Wa matumizi ya mafuta.

Ni duka la matunda lenye aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa vizuri. Tunaona ndizi zikitandikwa juu, matikiti maji, machungwa, maembe na matunda mengine yaliyopangwa kwenye vikapu vya sanduku.

Hili ni duka lenye upawa yaliyoandika maziwa isikirimu, na vifaa vingine vya kuuzwa kwa duka hili kama maji duka hili linaonekana baadhi ya ya bidhaa kama hayo.

Duka la mboga au soko, matunda mbali mbali yamepangua, yakiwemo nyanya, viazi mviringo, matunda ya almao, mtango na parachichi.

Watu wakifanya shughuli za M-Pesa, huduma ya pesa kwa njia ya simu inayoendeshwa na Safaricom mjini Kenya. Inaonekana kuwa ni wakala wa M-Pesa au duka la Safaricom kutokana na kaunta zenyewe zenye maandishi Teller na nembo ya M-Pesa inayoonekana nyuma. Kuna watu kadhaa wamesimama kwenye kaunta wakionekana kufanya miamala kama vile kuweka au kutoa pesa.

Angalizo iliyolipwa kutoka Mamlaka ya Kitaifa ya Usafiri na Usalama likiwa na jina ya mamlaka, aina ya hati, tarehe, maelekezo ya mteja kama vile, kitambulisho cha mteja, jina, na nambari ya usajili. Kuna huduma zilizolipiwa kama vile ukaguzi wa gari na ada ya urahisi kama vile shilingi hamsini. Pia kwenye picha tunaona usajili wa mteja huo.

Soko la mboga ambapo wanunuzi na wauzaji wameshikilia shughuli zao. Wauzaji wameeka mikate mingi ya kabeji upande wa mtaa, huku kabati ya kabeji zikiwa zinaanguka chini. Barabara inayoelekea kwenye soko inaonekana kuwa na uchafu na maji machafu ,jambo linaloonyesha changamoto za usafi katika eneo hilo.

Duka la mauzo ya maziwa linaloitwa Mount Kenya Milk Depot, limepambwa kwa rangi ya blue na nyeupe na lina mapango ya matangazo yanayoonyesha bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile maziwa ya pakiti na mitindi. Milango yake iko wazi ikionyesha kuwa iko wazi kwa wateja. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye jina la biashara na upande wa kushoto kuna uzio wa waya.

Mandhari ya soko la ngoka na matunda ambapo vitu mbalimbali zimetanda soko la ng'ambo kiliyo mzuri unaovutia tunaona pilipili hoho za rangi tofauti nyanya vitunguu na mboga za majani vikiwa sambamba na matunda kama papai paini na matonga yote yakiwa yamepangwa kwa ustadi unao dhihirisha ufanisi wa uuzaji na mvuto wa mazao hayo kwa wanunuzi

Duka lililoandikwa New Generation kwa maandishi meupe juu ya mlango wa kijani kibichi linaonekana likiwa wazi na ndani kuna bidhaa zilizopangwa kwa mbangilio mzuri ishara ya mazingira safi ya biashara nje ya duka mtu amesimama karibu na mlango huku barabara iliyotengenezwa kwa matofali ya kijivu inaonekana mbele ya duka.

Familia yenye furaha ya watu watatu, baba, mama na mtoto wakiwa wamekaa pamoja wakitazama kompyuta kwa tabasamu. Wamekumbatina kwa upendo ishara ya mshikamano na furaha ya kifamilia. Maadhari inaonyesha mazingira ya nyumba yenye utulivu na maandishi juu yaneleza huduma ya CIC Family Medisure inayolenga kutunza familia.

Duka la Kieni Dairy products limited lilipambwa kwa upambo kubwa la kijani kibichi lenye picha la ng'ombe na maandishi yanayo bainisha jina la kampuni. Duka hiyo linauza bidha za maziwa na mbele yake kuna mitungi ya maziwa pamoja na mtu aliyevaa koti la blue akiashiria shughuli za biashara zinazo endelea.

Watatu wamesimama karibu na gari katika mazingira yanayoashiria shughuli za kikazi au kibiashara. Mwanamke aliyevaa sweater la waridi na suruali nyeupe amesimama kando ya wanaume wawili, mmoja akiwa amevalia suti ya bluu na tai nyekundu, na mwingine akiwa na mavazi mepesi ya bluu. Wanaonekana kua na mazungumzo ya kitaalam yakionyesha hali ya ushirikiana au mashauriano kazini.

Katika duka hili la M-pesa kuna mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na mlango wa duka hilo, pembeni ya kreti za soda na kwa muonekano wake anaweza kuwa ni mteja ambaye anasubiri kuhudumiwa. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya biashara ndogondogo mjini.

Mpangilio maridadi wa matunda mbalimbali yaliyowekwa kwa mvuto wa kibiashara au maonesho. Miongoni mwa matunda yalioyojitokeza wazi ni maparachichi kwa wingi wa machungwa yenye rangi angavu pamoja na matunda mengine ya porini enye miba yakichangia uzuri wa maandhari.

Sehemu ya maonyesho ya magari ya kisasa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye mwangaza ya kutosha yakitoka kwa madirisha makubwa ya kioo. Magari hayo yanaonekana kuwa mpya yakimeta kutokana na mwanga wa mazingira na yanawakilisha ubora wa mvuto wa kiteknologia ya magari ya kisasa.

Lori maalum ya kubeba magari likiwa limebeba magari manne yote katika sehemu ya juu ya gari hilo magari haya yamepangwa kwa ustadi juu ya jukwaa la juu la lori yakionekana yamefungwa vizuri kwa usalama wakati wa usafirishaji.